Wachezaji wa Kenya wa kikundi cha wanawake, mchezo huu almaarufu basketball na wanaonekana wakiwa wamefurahi na wanatabasamu katika picha hii.

Kuna baadhi wa wahemishiwa waliosimama katika jengo ya Department of immigration services passport control office , na isiwemo kati ya hawa waheshimiwa ni, mheshimiwa Kindiki, na kando yake akionekana na ofisa aliyevaa barakoa.

Kuna eneo la huduma centre hasaa maarufu posta na kuna maelezo yanayopatiana na mtu fulani na akiwa ikiwa kuna watu walioangwa hapo na wafanyikazi wa eneo hili na kuna mtu mmoja aliyevaa kama afisaa.

Mashabiki wa timu fulani, yenye rangi nyeupe na samawati na unaka kutabasamu mwenye furaha sana. Wakiwa wana washabikia timu yao, wengine kuna mtu aliyebeba tarubeta na kofia wengine wakiwa na simu.

Mheshimiwa amehudhuria, mheshimiwa spika amehudhuria Huduma Center ya eneo fulani, akiwa anazungumza na kati ya wahudhuria na wakiwa wanampa maelezo ya ile kazi inavyoendelea.

Kuna bidhaa nne vinavyoonekana katika picha hili paspoti mbili ,kikapu na sanamu ya pundamilia. Paspoti moja ni ya nyeusi